Mfumo wa kidijitali umekuwa kisasa ambapo watu wengi wanatumia kupata elimu. Hapa tunaonyeshwa mwanafunzi mmoja msichana ambaye anatumia kompyuta hiyo kusoma, huku akiwa na kitabu na kalamu mkononi, kuonyesha kwamba yu tayari na anasikiliza kwa makini.

Mfumo wa kidigitali ndio umekuwa mfumo wa kisasa ambapo wanafunzi wengi wanafurahia kusoma. Hapa tunaonyeshwa mwalimu mmoja wa jinsia ya kiume akiwa na wanafunzi wake, huku wakijaribu kusukura na kutafuta, unachokihitaji kutokya kwenye mtandao kutumia kompyuta au tableti.

Masomo ni bora sana kwa kila mmoja, na siku hizi mfumo wa kidijitali umekua ndio wa kisasa mbapo kila mmoja anaweza kupata elimu kupitia kwenye tarakilishi au kompyuta simu. Tunaonyeshwa msichana mdogo anayesoma kitu kutoka kwenye kompyuta yake.

Mfumo wa kidijitali umekua ndio wa kisasa ambapo watu wengi wanatumia kufunza na kupata elimu. Hapa tunaonyeshwa mwanamke mmoja anayekaa kuwa mwalimu ambaye anatumia simu ambayo ni chombo cha kidijitali kuwafunza wanafunzi wake.

Teknolojia imekuwa njia sasa ya kusoma na kupata elimu. Hapa tunaonyeshwa watu wawili walio na laptopu zilizofunguliwa na huku wanaonyeshana kitu kutumia kompyuta moja ambayo wanaitazama kwa kimakini.

Vyombo vya kidijitali vimekuwa mfumo wa kisasa ambapo mtu anaweza kupata elimu mahali popote pale alipo. Hapa tunaonyeshwa mwanadada mmoja aliyeshikilia kompyuta yake inawezekana kwamba anasokora au kutafuta hoja la muhimu.

Hapa ni mandhari ya ofisini ambapo tunaonyeshwa mwanaume mmoja aliyeketi mbele ya kompyuta yake na anaonekana kunakiri mambo ya maana sana katika kitabu chake uku akiwa na furaha.

Teknolojia imekua njia ya kisasa ambapo wanafunzi wanapata elimu. Hapa tunaonyeshwa wanafunzi wanne na mwalimu wao aliyevalia sare ya blue , huku akizumgumzia kuhusu jambo muhimu kutoka kwenye kompyuta hii.

Teknolojia imekua mfumo wa kisasa ambapo kila mmoja ana uwezo wa kupata elimu kupitia vyombo ya kidijitali. Mezani tunaona kompyuta ambapo kuna mikono inayobofya matumaini ni ya mwanamke au mwanaume.

Vyombo vya kidijitali vimesaidia sana haswa sana kwa maudhui ya elimu. Hapa tunaonyeshwa msichana mmoja aliye na furaha huku anashika tableti ishara kwamba kuna jambo analoliona na linalomshangaza na kumfurahisha sana.

Vyombo ya kidijitali, vimerahisisha masomo siku hizi, sababu, mtu anahitaji tu, kompyuta, simu au tableti, ili kupata elimu. Na pia tunaonyeshwa kijana mmoja, aliyefungua kompyuta yake, huku akitazama mbele kumaanisha kwamba kuna mwalimu anayefunza.

Hapa, tunaonyeshwa mwanadada huyu, aliyevalia shati la bluu, na ambaye mbele yake kuna tableti na simu, na kuna uwezekano kuwa anafunza kutumia viungo hivi vya kidijitali, na anafunza juu ya globu ya dunia.

Teknolojia imekuwa moja wapo ya njia za kisasa ambazo zinatumika na watu wengi ili kupata elimu. Hapa tunaonyeshwa mwanamme ambaye anaitumia kompyuta yake ili kufanya ya jambo fulani ama kutekelezaji mkutano ambapo hatujui.

Hapa tunaonyeshwa maudhui ya kazi ambapo chumbani humu ni ofisini ambapo watu wanaonekana kuwa wameketi kando ya kila mmoja huku wakiwa wanavitumia vyombo vya kidijitali kama vile kompyuta. Mwengine akiwa anaitmia simu yake ya mkononi huku wakiangalia kitu na kuandika kwenye vitabu vyao vilivyofunguliwa.

Mfumo wa teknolojia, ndio njia ya kisasa, ambapo watu wengi, hutumika ili kupata elimu, na hapa tunaonyeshwa kompyuta, ambayo inabonyezwa ili watu wengi wakapate elimu hiyo inayostahili.

Mfumo mpya ambao kila mmoja anakimbilia ni mfumo wa kidijitali ambapo vyombo kama vile tableti, kompyuta, simu, zinatumika ili kupata elimu. Hapa tunaonyeshwa mwalimu mmoja akiwa kwenye picha ya tableti hiyo ambayo imefunguliwa.

Vyombo vya kidijitali ndivyovimefanya kutupiliwa mbali kwa vitabu kwa sababu vyombo hivi vimerahisisha kazi katika maisha yetu ya kila siku. Kama hivyo kompyuta imevalishwa kofia. Viko vitabu vingi vilivyosundika kando ya kompyuta hio.

Ni katika mandhari ya ofisini ambapo tunaonyeshwa mwanadada mmoja anayefanya mkutano kutumia vyombo vya kidijitali, tarakilishi huku akiwa anazungumza na watu kadhalika katika skrini ya kompyuta yake.

Vyombo vya kidijitali kama vile kompyuta, vimekuwa mfumo wa kisasa ambavyo vinawasaidia wanafunzi wengi kupata elimu. Hapa tunaonyeshwa mtoto kijana ambaye ameketi mbele ya kompyuta huku ameshika kalamu mkononi kuonyesha kwamba anapata elimu.

Hapa tunaonyesha kompyuta ambapo ya michoro ya watu wakiwa wamekalia vitabu na juu yake kuisimamia kompyuta hii kuonyesha kwamba vyombo vya kidigitali imekuwa mfumo wa kisasa hata kushinda vitabu.

Watu wengi siku hizi wanafanya mambo yao kwa kupitia mbinu za teknolojia. Katika picha hii tunaonyeshwa njia moja ambapo watu wanaweza kufanya mikutano kwa kutumia kompyuta zao mahali popote pale walipo.

Hapa tunaonyeshwa mwanamke aliyavlia miwani ya kusoma, na ameketi mbele ya kompyuta katika ofisi. Anaonekana mwenye mawazo, kwa kua ameweka mkono wake kwenye kidevu, bila shaka kuonyesha kua anawaza juu ya jambo muhimu.

Matumizi ya kompyuta imekuwa njia mojawapo ya kisasa ambayo inatumia mfumo huu ili kupata elimu katika mtandao. Mwanamke huyu anaonekana akiwa ameketi mbele ya kompyuta na kuonekana kuwa akiwa na furaha huku akinakili anachokisoma akisikia.

Vyombo vya kidijitali vimekuwa ndio mfumo wa kisasa wa kupata elimu. Hapa tunamwona mwanamke ambaye ameketi karibu na meza huku kompyuta yake ikiwa juu ya meza kuonyesha kwamba kuna mkutano wanaoendeleza naye huku akiandika maandishi kwenye kitabu.

Vyombo vya kidijitali vimekuwa ndivyo mfumo wa kisasa ambapo kila mmoja anaweza kupata elimu. Mbele yetu tunaona mtu akiwa anatumia kompyuta yake au tableti ili kuweza kupata elimu huku akiandika.

Maudhui katika picha hii ni ya elimu yaliyo na kichwa jifunze mtandaoni, ishara tosha kwamba unaweza kusoma na kupata elimu mahali popote ulipo kupitia mfumo wa kidijitali. Jaribu sasa.

Mfumo wa kidijitali umekua ndio wa kisasa ambapo kila mmoja ana uwezo wa kupata elimu. Tunaonyeshwa kijana mmoja aliye na kompyuta anaonekana akisoma kutoka kwa mwalimu wake na akimsikiza kwa makini.

Tunaweza kutumia mfumo wa kidijitali kupata elimu na hata kufanya mikutano mbele yetu katika kompyuta hii tunaonyeshwa mwanaume mmoja ambaye anafanya mkutano wake kupitia kwenye kompyuta yake.

Na mfumo wa kiteknolojia umekuwa mfumo wa kisasa ambapo, watu wengi sasa wamehamia ili kupata elimu. Katika picha hii, tunaonyeshwa watu wanne, ikiwemo wanadada watatu na mwanamume mmoja, wakitazama kitu kwenye simu, huku wakiongea na kufurahia.

Teknolojia imekua njia ya kisasa ambapo mtu anaweza kupata elimu. Katika picha hii tunaonyeshwa komputa ambayo imeandikwa kusoma kupitia chombo cha kidijitali ambacho kinatumika kuwapa watu elimu.

Masomo ya siku hizi yamerahisishwa kupitia vyombo vya kidijitali. Hapa tunaonyeshwa mwanamke mmoja mwenye furaha na ambaye amevalia fulana ya buluu, huku akiwa amefungua kompyuta yake na kuiangalia na kutabasamu.

Ni katika mandhari ya ofisi kuu ambapo tunaonyeshwa mwanaume mmoja aliyeketi mbele ya kompyuta ya rangi ya kijivu na anaonekana kunakili mambo ya kitaalamu katika kitabu chake.

Teknolojia imekuwa njia sahawia ambayo watu au wanafunzi hutumia ili kupata elimu. Hapa tunaonyeshwa wanafunzi watatu ambao wanatazama kitu kutoka kwenye tableti yao ambayo ni njia iliyo ya kisasa ya kusoma.

Mfumo wa kidigitali umekuwa ndio wakisasa, sasa kila mmoja anayetaka kusoma, pahali popote alipo. Tunaonyeshwa mtu mmoja aliyeshika komputa yake kwenye mkono, huku akiskiza kile mwalimu anachofunza.

Hapa ni mandhari ya darasani ambapo tunaona wanafunzi wakiwa wameketi kwa vikundi fulani haswa tunaonyeshwa wasichana wawili ambao wameshika tableti mikononi mwao huku wakiitumia tablet moja kutazama kitu au picha.

Mfumo wa teknolojia ni njia bora na mbadala ambayo inatumika sasa na watu wengi ili kupata elimu inayofaa. Hapa tunaonyeshwa mwanaume aliyeketi na mkononi ana tablet ambayo anaitumia kusoma.

Teknolojia imekuwa mfumo mpya wa kupata elimu. Hapa tunaonyeshwa michoro ya watu wawili, mwanamke na mwanaume wamekalia vitabu na baada yake kutumia kompyuta ili kupata elimu.

Tunaweza kusoma kupitia njia mingi haswa njia ya kidijitali. Hapa tunaonyeshwa mwanamke mmoja mbele yake akiwa na kompyuta na anaonekana kuitazama kamera huku akipiga pambaja.

Teknolojia ni njia moja ambapo watu wanapata mafunzo siku hizi. Hapa, tunaonyeshwa kompyuta inayoandikwa kujifunza kutumia vyombo vya kidijitali kama vile simu kompyuta, ambavyo viko katika picha hii.

Ni katika mchoro huu ambapo tunaonyeshwa kompyuta iliyoko mbele ya kijana aliyevalia fulana ya mikono mifupi ya rangi nyekundu, huku akinakili mambo yanayofunzwa na mwalimu katika kompyuta hii na hata wanafunzi wengine pia walipo wakisoma na yeye.

Kumpyuta zimeletwa ili kurahisisha mambo ya masomo, hapa tunaonyeshwa mwanaume na mwanamke wakiwa wameketi mbele ya kompyuta hii wakinekana kutazama mambo kwa makini na kitaalamu.

Mfumo wa kidijitali ndio wa kisasa ambapo kila mmoja anaweza kupata elimu. Hapa tunaonyeshwa mwanamke aliyefungua tarakilishi yake huku akiwa amewekelea kwenye miguu yake na akiandika kitu kwenye kitabu kutoka kwenye tarakilishi hiyo.

Katika mandhari haya ya darasani yanaonyeshwa kundi la watu wavulana kwa wasichana wakiwa wameketi kitako wakiskiza mwalimu wote akiwa wametazama mbele kuonyesha kuna jambo ambalo wanafunza na wanalisikiza kwa makini.

Hapa ni maktabani na kila mmoja anaonekana akiwa katika shughuli au pilkapilka za hapa na pale kusakanya na kupata elimu. Tunaona watu wakiwa na vitabu huku mwingine akiwa na kompyuta yake ambapo ana mwonekano wa kufanya jambo tusilolijua.

Hapa tunaonyeshwa ndani ya chumba cha kulala, ambapo kuna vitanda vitatu vilivyo vidogo. Juu ya vitanda hivyo kumeezekwa blanketi la rangi ya kijani kibichi na kila juu ya kitanda kuna neti nyeupe iliyoning'inizwa.

Hapa tunaonyeshwa chumba cha kulala kilicho na kitanda kidogo ambacho kimetengenezwa na kutandikwa kikanyooka vizuri. Kando yake kuna meza na kiti cheupe kilicho na maua kwenye mgongo wake mwekundu.

Teknolojia imekuwa njia bora ya kisasa ambapo wanafunzi na kila mmoja anaweza kupata elimu. Hapa tunaonyeshwa kwenye maabara ya kompyuta zilizopangwa mezani na viti kando yake ishara kwamba hili linaweza kutumika na wanafunzi ili kupata elimu.

Katika chumba hiki cha kulala, ambapo tunaonyeshwa kitanda kikubwa kilichoekezwa, shuka ya rangi ya kahawia, juu yake maboksi meupe na kando yake kuna meza ndogo iliyowekezwa vitu au mesi kupendeza sana.

Hapa ni katika chumba kimoja cha kulalia ambapo tunaona vitanda vya ghorofa mbili mbili vikiwa vimetandikwa shuka za bluu na kuwekewa mito mingine midogo iliyo ya bluu pia na safi yenye kupangwa na kupendeza.

Katika mandhari ya darasani ambapo tunamuona mwalimu na wanafunzi wake wakiwa wameketi huku mwingine akifurahia kuitazama kamera na mwingine akichungulia nje ya dirisha.

Ni katika madhari haya ya shuleni ambapo tunaonyeshwa wanafunzi tofauti wakiwa wamevalia fulana za rangi nyekundu, manjano, kijani kibichi na buluu wakishiriki katika michezo mbalimbali kwenye uwanja huu wa shule na walimu wao.

Hapa ni katika chumba kimoja cha sayansi. Ambapo, kuna meza mbili nyeupe zilizo mbele yetu. Juu yake, kuna vitu visivyo bainika ni nini. Kando yake pia, kuna vile vya rangi nyekundu na madirisha yaliofunguliwa ila muangaza si wa kutosha.

Hiki ni chumba cha kulalia ambacho tunakiona kitanda kidogo ambacho juu yake kimetandikwa shuka ya kijani kibichi huku neti nyeupe ikining'inia na nguo zinaonekana kuekezwa nyuma ya kitanda hicho.

Hapa napo tunaoneshwa ndani mwa jengo moja ambalo ni jengo la shuleni, tunaonyeshwa madawati ambayo yanatumika na wanafunzi na yamepangwa kwenye laini zilizotungwa. Laini hizo ni nne na mbele yake kuna ubao mweusi.

Haya ni mandhari ya shuleni ambapo tunaona dawati zikiwa zimepangwa kwenye darasa moja huku chati zikiwa kwenye ukuta ishara kwamba hili ni darasa la wanafunzi.

Hapa ni maabara moja ya kompyuta aidha shuleni ama chuo kikuu, ambapo kuna kompyuta zilizopangwa juu ya meza na viti vikiwa kando ya hizo meza kuonyesha kwamba wanafunzi wanapoingia wao huketi na kila mmoja kuanza kubonyeza kompyuta yake.

Hapa ni katika maktaba moja kuu ambapo watu huenda kuvidurusu vitabu. Tunaonekana watu waliosimama na wakitafuta vitabu ambavyo watavisoma. Katikati yake pamepangwa meza na viti ambapo watu huketi baada ya kupata vitabu.

Katika bwawa hili la kuogelea kunaonekana watu watatu wakiwa na mama na mwanaume mmoja, huku mtoto anaye akifunzwa kuogelea na huyu mwanaume ambaye ndiye mwalimu wao wa kuwafunza.

Ni katika maabara haya ya kompyuta ambapo tunaona wanafunzi wengi, kila mmoja akiwa ameketi karibu na kompyuta huku mwalimu akitembea na kusaidia wale ambao labda wanajifunza kufanya kitu kwenye kompyuta hizi.

Chumbani huku mwa kulala kunaonekana vitanda vitatu vya ghorofa, uwezekano kuwa ni vitanda vya wanafunzi. Hatujabaini hilo. Kwa muonekano tu twaweza sema kuwa ni vya wanafunzi ambao hulala hapo. Kila kitanda kimetandikwa shuka nyeupe pepe.

Katika jumba hili kuna uwezekano kuwa hospitalini au shuleni ambapo kuna vitanda vilivyo tandikwa kwa shuka za rangi ya pinki na juu yake kuna neti za rangi nyeupe pe mlango wake ukionekana kuwa.

Hapa ni chumbani, pa kulala ambapo tunaonyesha vitanda viwili, vyenye ghorofa, ishara kwamba, inaweza kuwa vya wanafunzi, ambao ni wanne wanaolala humu ndani. Katikati yake, kuna viti viwili na meza. Nyuma yake, kuna mapazia yenye rangi ya kijani kibichi na kijivu ambayo yamefunguliwa ili mwangaza kuingia.

Hiki ni chumba cha kulala, ambacho kina vitanda viwili, kuashiria kwamba chaweza kuwa cha watoto wawili, au wanafunzi wawili. Kitanda kimoja cha upande wa kulia, kimetandikwa shuka nyeupe na kuwekelewa kitambaa cha zambarau kando yake kikiwa na skuta. Na cha upande wa kushoto, kimeezekwa kitambaa cha rangi nyekundu.

Katika mandhari ya shuleni ambapo tunaonyeshwa locker za rangi ya bluu zikiwa zimepangwa kwenye laini zilizonyooka na kupendeza machoni petu. Mbele yao kukiwa na dawati maalum.

Hapa ni mandhari ya shuleni ambapo ni darasa moja ambalo limepangwa viti na meza zinazotumika na wanafunzi tofauti tofauti. Meza hizo ni za rangi ya kijani navyo viti ni vya rangi ya kijani kibichi, buluu na nyekundu. Darasa hilo kwenye kuta zimewekwa chati zinazowasaidia watoto kusoma.

Hapa tunaonyeshwa bwawa ambazo ni mbili. Moja ni ndogo ikiashiria kuwa inaweza kuwa ya watoto wadogo au wale wasio jua kuogea na jingine ni kubwa ambalo linaashiria kuwa ni la watu wakubwa. Kando yake kuna safu ya vitu vya manjano ambavyo vimepangwa vizuri.

Hapa tunaonyeshwa chumba cha kulala ambacho kimepambwa na kuvutia machoni petu. Kuna mto mkubwa na mashuka meupe yaliyo na utepe mwekundu unaoning'inia katikati. Mito myeupe na mingine midogo miekundu ambayo inafanya kitanda hicho kuvutia sana.

Chumba hiki cha komputa tunaonyeshwa kompyuta zilivyopangwa juu ya meza hizo moja baada ya nyingine huku viti vyekundu na vya manjano vikiwa vimebadilishwa badilshwa na kupangwa vizuri ili kuwekwa kwa mfumo unaovutia kwa wanafunzi.

Msichana huyu mdogo amevalia fulana ya manjano, huku amekalia kiti cha rangi ya manjano pia. Amevaa miwani, ambayo inamsaidia kusoma. Mikononi ameshikilia chati, ya alphabeti kuonyesha kwamba, anajifunza mambo ya chekechea.

Hapa kuna kundi la watu waliokalia benji zilizopangwa kuelekea jua. Kati yao kuna mwanaume mmoja aliyevalia shati la blue na ambaye ana ulemavu wa macho, na anaonekana kutazama na kumsikiza mtu mmoja ambaye anamfunza kitu.

Ulemavu sio chanzo cha mtu kukosa elimu. Tunaonyeshwa kijana mdogo aliyekalia kiti chenye magurudumu kile cha wale walio na upungufu wa matembezi na anaonekana kufurahia huku amevalia fulana ya rangi nyekundu.

Ni mandhari ya darasani ambapo tunaonyeshwa mwalimu mmoja akiwa amevalia gwanda jeupe akiwa na wanafunzi wake darasani. Anaonekana kuwafunza huku wanafunzi hao wakiwa makini na hata kumskiza.

Hapa tunaonyeshwa mandhari ya darasani ambapo tunaonyeshwa mwalimu mmoja wa kike ambaye anawasomea wanafunzi wake kitabu. Wanaonekana kumskiza na kumwangalia kwa makini. Kando yake akiwa ameketi mbwa wa rangi nyeupe.

Kua kilema si chanzo cha kukosa elimu, hapa tunaonyeshwa msichana mmoja aliyekalia kiti cha ulemavu chenye magurudumu hapa akiwa ameshika kompyuta yake kuonyesha kwamba kuna kitu anachokifanya na kupata elimu.

Ulemavu sio chanzo au sababu ya mtu yeyote kuachwa nyuma na kukosa elimu. Hapa tunaonyeshwa msichana mdogo aliye na shida ya macho ila kwa kutumia miwani ana uwezo wa kusoma ili pia naye akapata elimu itakayomsaidia.

Ulemavu sio chanzo cha kumfanya mtu yeyote aachwe nyuma. Hapa tunaonyeshwa mwanaume mmoja aliyevalia t-shirt nyeupe na suruali ndefu huku akiwa ameshikilia simu kumaanisha kwamba anaongea na mtu fulani. Ila kwenye mkono wake wa kushoto ameshikilia kijiti chake cha kutembelea kumaanisha kwamba ana shida ya macho.

Hapa tunaonyeshwa mwanaume, anayetabasamu na akiwa amekalia, kiti cha mlemavu, huku amevalia fulana ya rangi ya kijani kibichi, na aproni ya rangi ya kahawia. Mkononi anaonekana kubeba ngozi, ambayo labda ni ya kutengeneza begi.

Hapa ni mandhari ya darasani yenye watoto wasio na uwezo wa kusikia au labda wangependa tu kuzugumza kwa njia ya ishara. Tunaonyeshwa mwalimu anayemfunza mtoto wa kisichana na mwingine akiwa amwketi nyuma yake kutumia ishara ya mikono.

Ulemavu wa aina yoyote haumzuii mtu kuwa mtu bora katika maisha yake. Hapa tunaonyeshwa kijana mmoja aliye na ulemavu wa kusikia na akiwa amewekezwa kitu kinachoweza kumsaidia kusikia kwenye maskio yake ya kulia.

Hapa pana uwezekano kuwa somo la sayansi linaendelea, huku mwalimu wa kike aliyevalia koti lenye maua, akionekana kumsaidia kijana mwenye amevalia fulana ya manjano ambaye ana down syndrome kutumia hadubini, ambapo wanajaribu kutazama sampuli za majani tofauti.

Mtu yeyote aliye na ulemavu ana uwezo wa kusoma hata kwa njia hii. Hapa tunaonyeshwa mwanaume mmoja ambaye hana uwezo wa kuona ila anatumia uwezo wa braille kuweza kutafsiri na kupata elimu.

Hapa tunaonyeshwa watu katika maktaba kuu, ambapo tunaona mwanamke mmoja aliye na ulemavu, na ameketi katika kiti cha walemavu, akizungumza na mwanae, ambapo yawezekana kua wamezungumzia kuhusu kitu kinachowahusu wao wenyewe.

Hapa tunaonyeshwa kijana ambaye ni mdogo na yuko katika shughuli za kuunganisha vyuma vilivyo na rangi nyekundu vingine vya manjano, kijani kibichi, bluu na kadhalika.

Hapa ni katika bwawa ambapo watoto hujifunza kuogelea. Kuna pia watu wakubwa. Tunaonyeshwa watoto wanne walio na vibango vya kuogelea huku wakiwa na mwalimu wao wa kuwafunza.

Kuwa na ulemavu haumzuii mtu yeyote kupata elimu. Hapa ni kijana mmoja aliye na mwalimu wake wa wakike ambaye hana uwezo wa kuona ila anatumia vidole na ngozi yake kubaini vitu.

Haya ni mandhari ya jikoni ambapo tunaonyeshwa mwanamke mmoja aliyevalia tishati nyekundu na suruali ndefu ya blue , huku akiwa na wanafunzi wake wawili, wanaoonekana kuwa na down syndrome na huku anaonekana kuwa funza kupika na kupima viongo.

Hapa tunaonyeshwa watu au vijana wasio na uwezo wa kutembea kwa miguu yao, bali wana uwezo wa kuwatumia viuma vilivyotengenezwa na binadamu ili kusaidia katika matembezi.

Hapa tunaonyeshwa msichana mdogo ambaye anazungumza kupitia kwa ishara ya mkono kuonyesha kwamba anajaribu kusoma au kujifunza kupitia mfumo huo.